Ni mwanariadha wa Kenya aliyevaa jezi ya taifa, akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Anashikilia bango lenye mandishi,"Parish 2024 Qualified ."Likiashiria kuwa, amefusu kushiriki mashindano ya Para-limpics 2024 Parish. Anatabasamu akaonyesha furaha.

Ni kurasa mbili za kitibabu cha kingereza kwenye ukurasa wa kushoto kuna shairi linaloitwa Mr Nobody ikieleza juu ya mtu ambaye amefanya mambo yasiyo pendeza.

Ni uwanja wa mchezo au eneo la watoto lenye pembea. Pembea hizo zimetengenezwa Kwa chuma kilichopakia rangi nyekundu na nyeupe. Eneo hilo linaonekana kuwa bado halijakamilimlika kikamilifu au linafanyiwa ukarabati.

Ni wanariadha wanne, wawili wakiwa mbele na wawili nyuma yao, wakifanya mazoezi ya kukimbia kwenye uwanja wa riadha. Mwanamke aliye mbele kulia amevaa kitambaa cha juu chenye rangi nyekundu na kijani kibichi Chenye neno " Kenya" na kaptula nyeusi. Wanaume wawili walio mbele wamevaa shati za riadha na kaptula nyeusi.

Ngazi za jengo la ghorofa zilizoundwa kwa zege na chuma. Ngazi hizo zina mabati na mikono ya chuma kwa ajili ya usalama. Inaonekana kama ni sehemu ya jengo la shule, hosteli au ofisi.

Ni rundo la karatasi za rangi mbalimbali zilizoviringwa na kuwekwa ndani ya mfuko. Karatasi hizo zinaonekana kuwa ni za ukubwa tofauti. Zinatumiwa kwa shughli za sanaa.

Ni darasa lenye meza Na viti vya wanafunzi vilivyopangwa kwa mstari. Meza hizo ni za mbao zinawezekana kuwa za mtindo wa zamani. Kwa mbele Kuna ubao mweupe wa kufundisha, unaoonyesha kuwa ni mazingira ya kawaida ya darasani.

Ni bango kubwa la rangi nyekundu lililobandikwa ukutani, ambalo linaonekana kutumika kama nyenzo ya kufundisha jinsi ya kusoma saa kwa kiingereza. Bango hili lina saa kubwa katikati iliyozungukwa.

Ni kundi la wakimbiaji wanne, wakiume; wote wakiwa wamevalia jezi ya Kenya. Wanaonekana wamekusanyika pamoja baada ya ushindi wa riadha, wakiwa wamevalia namba za mbio.

Ni ubao mweupe uliojaa maandishi na michoro, labda kutoka kwa darasa au mkutano. Ubao una fremu ya kahawia na umewekwa ukutani. Chini ya ubao kuna sehemu inayofanana na meza au benchi. Maandishi kwenye ubao hayako wazi sana, kutokana na umbali na mwangaza.

Ni mwanamke ambaye jina lake laonekana kama Asiya Sururu Mohammed ameketi kwenye kiti amevaa nguo nyekundu na anatabasamu usoni mwake , anatumia miguu bandia na pia ana fimbo ya kutembea iliyoegemea kando yake.

Ni kabati la mbao lenye sehemu nyingi za kuhifadhi vitu, kama vile faru za mraba au mstatili, kila sehemu inaonekana kuwa na vitu mbalimbali ikiwemo folder za rangi tofauti nyeupe, blue, pink ,kijanikibichi na karatasi.

Ni kundi la mabandia wenye ulemavu wa viungo wakipiga picha na mtu anayeonekana kuwa kiongozi au mwalimu wao, wote wamevaa vifaa vya mchezo na baadhi yao wako kwenye viti vyao za magurudumu.

Ni mwanamke mwanariadha akiwa ndani ya bwawa la kuogelea. Amevaa kofia nyeupe ya kuogelea na anashika mkingo wa bwawa. Nyuma yake kuna bango ambalo linaashiria wadhamini wa mashindano.

Ni mwanariadha ambaye anaonekana kuwa mlemavu kwa mguu mmoja, akiwa amesimama kwenye uwanja wa mpira wa mguu, amevaa jersey nyekundu na nyeupe yenye bendera ya Kenya.

Ni jengo la ghorofa lenye kuta zilizojengwa kwa mawe na matofali ya rangi ya kahawia. Jengo lina madirisha mengi ya chuma na mbele yake kuna bustani ndogo iliyopandwa vichaka.

Ni vijana wakiwa kwenye mazoezi ya mchezo ya kuvuta makasia . Wamevaa sare za michezo zilizoandikwa Kenya na inaonekana wako kwenye boti ya mazoezi . Mazingira ni ya nje karibu na maji na mti ikiashiria kwamba wako karibu na ziwa au mto.

Ni kompyuta ya mezani yaani desktop ikiwa imewekwa kwenye meza, kompyuta hiyo ina screen kubwa ya dell , kibodi, na kipanya kilichoekwa juu ya mkeka mdogo.

Ni bango lililo bandikwa kwenye mlango wa mbao. Lenye ujumbe ulioandikwa kwa herufi kubwa welcome kwa wema. Kila herufi inawakilisha neno la ujumbe. Ambapo ujumbe unazingatia mazingira ya darasa au chumba cha mikutano.

Ni kikundi cha wanariadha wa Kenya wakiwemo walemavu wakipita katika hafla ya ufunguzi ya mashindano, wanariadha hawa wamevalia mavazi mekundu na wengine wamevalia mavazi ya kitamadhuni wamaasai.

NI kitabu cha kingereza kinachoonekana kuwa ni toleo jipya. Kitabu hicho kinaonekana kimetumika na kina michoro kama ya maua na vipepeo kwenye jalada yake.

Ni mtu aliyevaa koti la mstatili akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akishika vitabu vingi kwenye pacha lake. Hii inaashiria mtu anayeendelea na masomo yake licha ya changamoto za kimaumbile na kuonyesha umuhimu wa elimu kwa watu wenye ulemavu.

Ni watu wawili ambao wanaonekana wakiendesha baiskeli, wote wamevaa jersey zinazofanana zenye rangi ya bendera ya Kenya, nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe na neno Kenya limeandikwa kwenye kaptura zao. Pia wamevaa kofia za usalama zenye rangi ya chungwa.

Ni meza mbili za shule za zamani zilizotengenezwa kwa mbao zikiwa zimetumiwa sawa na zimeharibika kidogo, meza ya mbele ina sehemu inayochanika kwenye uso wake na meza zote mbili zina vitasa vya nyuma.

Ni mchezo wa soka ya walemavu. Ambapo wachezaji wenye ulemavu wa miguu wanacheza soka kwa kutumia magongo. Mchezaji aliye karibu anajaribu kupiga mpira hewani kwa mguu wake mmoja huku akishikilia kwa magongo yake.

Ni darasa lililo tupu bila wanafunzi, kuna madawati ambayo yanayoandaliwa kwa mpangilio mzuri pamoja na viti na dirisha upande mmoja wa ukuta likiruhusu mwanga kuingia darasani.

Ni kitabu cha kiada cha Computer Science, kinachoitwa Longhorn Computer Science Learner's Book , ambacho kimeandaliwa kwa ajili ya wanafunzi wa darasa la saba. Imechapishwa na Longhorn Publishers. Kifuniko chake, kina picha ya mkono uliovalia glavu za maabara.

Ni mwanaume aliyevaa nguo ya baiskeli na kofia maalum. Akiendesha baiskeli ya kisasa anayofamika kama racing bicycle . Amevalia vazi jeupe na la rangi nyekundu na nyeupa na baiskeli yake ni ya rangi ya njano.

Ni wanariadha wawili, ikiwemo wanawake wawili, wakifanya mazoezi ya riadha, au wakishiriki katika mashindano. Mmoja amevalia t-shirt ya rangi ya samawati. Na mwingine amevalia t-shirt ya rangi nyeusi. Wote wawili wanaonekana wakikimbia kwa kasi.

Ni mambo ya ndani ya darasa au maabara ambapo kuna safu ya viti meza ya mbao na chuma zilizopangwa vizuri, pembeni ukuta wa nyuma kuna kompyuta za mezani zilizopangwa kwenye meza ndefu na juu ya ukuta huo kuna ubao mweupe.

Ni kiti cha darasani chenye kibao cha kuandikia kilichounganishwa upande mmoja kiti hiki kimetengenezwa kwa chuma na mbao na kina wavu wa chuma chini ya kiti inachotumika kueka vitabu au vitu vingine.

Rula refu ya mbao iliyowekwa sakafuni karibu na ukuta, rula hiyo iko na vipimo na inaonekana kutumika kwa shughuli za kupima au kufundisha labda katika darasa au maabara, pembeni kuna sakafu ya vigae na soketi za umeme ukutani.

Ni kabati la mbao lenye sehemu nyingi linalotumiwa kuhifadhi faili au vitu zingine, sehemu chache za kabati hilo lina faili za rangi mbali mbali kama bulu, njani na chungwa.

Ni kurasa wa kitabu cha shule , labda cha kiswahili ambapo kuna picha tatu na maelezo yake. Picha la kwanza inaonyesha lori liliobeba mchanga. Maelezo yake yanasema gari hili linaitwa lori. Lori limebeba mchanga . mchanga uliobebwa ni mzito.

Ni kurasa au bango naenye michoro miwili tofauti. Sehemu ya juu ina michoro yenye rangi nyekundu, nyeusi, chungwa, ambayo inaweza kuwa picha ya kielezo au vitu vya sanaa. Sehemu ya chini ina michoro ya duara kubwa, yenye rangi za bluu na vizambarau. Ikizungukwa na vitu vidogo vidogo.

Ni jengo la ghorofa mbili ambalo linaonekana kuwa na paa la rangi nyekundu. Jengo hilo limejengwa kwa mtindo wa kisasa na lina madirisha mengi yenye rangi ya kijani kibichi.

Ni rundu la vitabu au daftari vilivyopangwa kwenye meza . Vitabu hivyo vina jalada la rangi ya buluu kijani na vinaonekana kuwa na maandishi au michoro juu yake . Jambo linaloashiria kuwa ni vitabu vya ziada au marejeleo ya kitaaluma.

Ni mwanamme ambaye anaonekana kubwa ameanguka kwenye shimo la mchanga. Akifanya zoezi la kuruka kwenye uwanja wa riadha. Anaonekana akitabasamu na mchanga umeruka hewani, kutokana na kuanguka kwake. amevaa shati nyeusi na kaptula ya kijivu.

Ni jengo refu liliojengwa kwa mawe na kuwa na paa ya vigae nyekundu, jengo lina madirisha mengi na mlango moja katikati, mbele ya jengo kuna nyasi iliyokatwa vizuri na vichaka vilivyopandwa kwa safu vikionyesha utunzaji nzuri wa mazingira.

Sehemu ya ndani ya jengo. Huenda ni ukumbi wa chakula au mkutano. Kuna viti vyeupe vya plastiki vilivyopangwa kuzunguka meza, na kuna ndari la juu lenye mwangaza wa asili unaoingia kupita kwa dirisha na mlango, uliofungwa kwa mbao.

Mwanamke mwanariadha akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Anajiandaa kurusha mkuki. Amevaa fulana nyekundu. Anashikilia mkuki wa manjano. Nyuma yake kuna mtu ambaye amevaa fulana ya njano na watoto watatu wamesimama kwa umbali.

Ni eneo la nje labda la shule au ofisi, yenye nyasi zilizotunzwa vizuri. Katikati kuna mti mrefu na nguzo za bendera pamoja na tanki la rangi jeupe. Kuna jengo lililo na nguzo upande wa kulia.

Ni dawati yenye kompyuta mbili za mezani. Kompyuta ya mbele ina kichunguzi cha Dell chenye sticker za manjano iliyoandikwa Internet facility is strictly for Educational purposes Only . Kuna kibodi, kipanya na waya nyingi zinazoonekana.

Ni sehemu ya nje ya nyumba yenye paa la rangi ya kahawia na kuta za rangi ya njano. Nyumba hiyo ina ukumbi mkubwa wenye guzo zinazounga mkono paa. Mbele ya nyumba kuna ustani kubwa iliopandwa nyasi fupi iliokatwa vizuri.

Ni sehemu ya darasa lililo katika jumba la wanafunzi ambao ni darasani. Juu ya ubao kuna maandishi ya tarehe na chini yake kuna maandishi ya swali linaloandamana na sehemu ambapo hakuna maandishi yoyote.

Ni wanariadha wawili ikiwemo Samuel Mushai na Jane Kipchumba wakikimbia pamoja kwenye uwanja wa riadha. Samuel Mushai ni mwanariadha mwenye ulemavu wa macho na Jane Kipchumba ni mwongozi wake.

Ni mwanaume ambaye anaonekana kuwa ni waziri wa elimu ya Kenya Ezekiel Machogu, anahotubia mbele ya maikrofoni amevalia suti ya bluu na tai ya sambarau, nyuma yake kuna bango kubwa la manjano lenye nembo na maandishi Kenya Institute of Special Education .

Jengo la ghorofa linalofanana na bweni la shule au chuo . Jengo hili nina milango nyekundu kwenye kila ghorofa na lina ukuta wa mawe, kuna bustani mdogo na njia ya kutembea mbele ya jengo.